Shuguli ya serikali chini ya hema. Afisaa ameketi kwenye hema na computer ndogo akihudumia raia. Watu wanasubiri foleni kupata huduma. Bendera ya DCI inaonekana nyuma

Kituo cha serikali, wafanyikazi wamevaa sare na barakoa wakiwahudumia wateja , kompyuta na printer zimetumika , kuashiria huduma za kidijitali, balloon za kijani zinapamba mahali hapo .